Duka la kazi za mikono na sanaa za kiafrika kama vile; mapambo za ukutani, vichwa vya wanyama, bendera ya Kenya. Sehemu hili ni duka la watalii.

Soko lenye bidhaa nyingi za kilimo, ikiwemo; nyanya, dania, karoti, vitunguu, pilipili hoho, ndimu, kitunguu saumu na kadhalika.